Tunaoa ona hapa ni ndizi, ndizi ambaye sasa imekatwa kwa shambani ikiwa inauzwa. Sasa hii matunda ni wamama ambao wanakatakata matunda wanaweka magunia ikisafirishwa ama ikiwekwa mahali ili yaive.

Tunaona hapa ni ndizi ambayo imepandwa na iko kwa shamba. Ndizi matawi yake ni rangi la kijani. Ndizi hiyo ikiwa imesimama wima na ndizi mingi zaidi ambayo bado wajaleta mkono na hiajakomaa.

Hapo ninaona kuna maziwa ambaye kuna mamimtugi ya maziwa ikiwa imebebwa ama imekwa kwa juu ya bodaboda .Sasa hizo bodaboda huwa inabebwa hapa na mfungaji anaekayea hizo boda akiwa anapeleka mpaka kwa taoni mahali kama hoteli.

Mandizi nyingi zilizxopangwa kwenye sakafu na kwenye kreti iwe ikiwa sehemu ya kuhifadhia au kuandaa ndizi kwa ajili ya soko au biashara.

Sasa hapo ni mkulima ambayo huwa anachukua maziwa, sasa wanaleta kampuni, maziwa hiyo inasakwa ikitengenezwa waziwa, ili maziwa ziwe ziko sawa na wanakuanga na afya nzuri.

Hapo kuna mikono tatu ama zaidi ya ndizi. Hizo ndizi ikikatwa na kupelekwa soko huwa inauzwanga moja moja na pengine wanauza na kilo kilo, unapata faida migi zaidi.

Hapo ni mahali za ng'ombe kukunywa maji, kukamuliwa, kukula nyasi na kuishi, hii boma hii inawekangwa ng'ombe mbilimbili, huko nyuma pia kuna ng'ombe zingine zikingoja waingie hapa na wahudumiwe na wakamuliwe.

Sasa hapo ni uji ambayo imetolewa kwa shamba ikiwa na mahindi imesangwa imekuwa ugali na wali inakuanga huwa inakuwa uji .Inatengenezwa pia sasa uji imepikwa na iko tayari kukunywa.

Tunaona hapa ni mahali ambao kiziwa ya ama boma ya ng'ombe hulishwa na kupatiwa maji na maziwa hapo mara moja ikiwa imefungwa juu ili jua isipige hiyo ng'ombe.

Sasa hapo kuna ganda la ndizi ambaye huwa imekatwa na panga katikati yake ikiwa inaangaliwa kama hiyo ndizi imekua sawa ama ni bado haijakuwa sawa.

Hapo kuna wakulima, wakulima hawa ni wanalisha ng'ombe wakiwa sasa ni wakati wa maziwa. Kuna hapo kuna ma drum ambaye imewekwa maziwa mingi zaidi. Wakiwa wanapitishwa na vitolia ili watengenezwe

Hapo kuna shamba na hii shamba ni shamba ya ndizi na kuna mahindi na nyasi ya aina mbalimbali. Hii shamba sasa ni shamba ya ndizi ambaye ndizi bado haijakomaa na bado haijafika. Sasa wanatengeneza ama wanasubiri ikomae na wanapewa maji mingi.

Hapo kuna mwiko, sufuria na kuekewa ugali, ambao sasa wanataka kupika hio ugali na maji imechemka, na imewekwa ndani sasa ina ngojewa sasa wapike vizuri, vizuri zaidi.

Sa hapo ni mfungaji huwa ametengeza kitu ya kukamulia ng'ombe sasa ili asipitie shida mingi ambayo anakamua mkono yake huwa inasumbua ng'ombe lakini sai imeletea kitu inamsaidia vizuri sana.

Hapa kuna ng'ombe ambao wamekula na wameshiba wakiwa sasa wanatulia.Ng'ombe hizo wawili wamelala wakati moja ingine amekaa tunaye ona hapa ni mdomo yake peke yake.

Hapo tunaowaona wapo ni mzee ambaye ametoa ganda la ndizi moja akatoa ndizi moja ngozi akiwa anataka kukula, anaonyesha watu jinsi ya kukula ndizi.

Sasa hapo kuna kitu ya kienyeji ambao huwa anatengeza mkulima. Mkulima hawa huwa wanatengeza vitu vya kienyeji wakiwa wanakata mamiti za huko porini na wanatengeza vitu kama hizi.

Sasa hapo kuna mtu ya bodaboda ambaye amebeba mtungi ya maziwa na kuna gunia ambayo ameeka mboga akiwa anapelekea mahoteli akizungusha akiwa anapelekea wateja wake na wahudumu.

Hapo sasa kuna maganda mingi za ndizi ambayo huwa imekatwa na sasa ziko tayari kupelekwa soko na kuuzwa. Magandizi ni kubwa zaidi na zote ziko rangi la kijani na ni kama zote zimekomaa.

Hapo ni mkono wa ndizi ambao imekatwa ama bado inanguka ambayo inafika sasa ni mbichi bado haijaivaa so hapa ni ndizi ndizi ina manufaa mengi zaidi na ni bora kwa afya yetu.

Hapo sasa naona ni ganda la ndizi ambaye bado ijakatwa na mti yake Sasa hii ganda hii naona hapo kuna ndizi ambao rangi yake ni kijani ambapo sasa bado hijakatwa inaonekana bado hijakomaa shamba hii inakaa kwa mashamba kubwa.

Hapo kuna maganda za ndizi ambao unafika kama kumi na kitu, maganda hizi huwa sasa ni huwa rangi yao inakaa rangi la kijani, huwa sasa imekatwa na inapelekwa soko na imekatwa leo kwa shamba.

Hapo ni ndizi ambayo haina ndizi ambayo bado haijazaa matunda lakini ni ndizi ya shamba ambayo imemea vizuri zaidi, ambayo imemea vizuri sawa na hii shamba tunaona watu ambao wakitengeneza ndani ya hizo ndizi, kukata matawi na kutengeneza itoke juu kabisaa na ikuwe iko na afya nzuri na inakuwa sawasawa.

Hii ni soko ya matunda, na ni soko ya ndizi sasa mtu huyu, mama huyu ako na ndizi, ndizi hii inauzwa kama inakuwanga shilingi kumi na kadhalika. Sasa hapa watu wanapenda hii ni biashara nzuri zaidi.

Ng'ombe wa maziwa wakiwa kwenye banda la kisasa wakila nyasi au pumba zilizowekewa mbele yao. Hii ni aina ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa wa ambapo.

Hii sasa ni mfugaji wa anakamua ng'ombe maziwa, sasa hizo maziwa zikikaa iharibike huwa inasagwa inatengenezwa na huwa inaleta mafuta, sasa hii ni mafuta hiyo ambayo imewekwa mahali, na mafuta hiyo ni mzuri sana husaidia watu.

Hapo ni daktari wa sayansia ya kwamba anatengeneza vitu vingi ama madawa mingi ama kemikali ya kutengeneza vitu mingi zaidi kama madawa za kutibu watu.

Hii hapa ni uji ambao imewekwa maziwa juu yake. Sasa wanasaga ili wapatene maziwa na uji ndiyo ikuwe zimeshikana vizuri ndiyo sasa watu wakunywe sawasawa.

Sasa hapo tunaona ni ng'ombe ambaye amefungwa kwa mti.Ng'ombe hiyo sasa ni kama iko na ugonjwa kwa ngozi yake kuna vitu zimeanza kutoka tokea na ng'ombe hii ni gonjwa inahitaji kutibiwa.

Hapo ning'ombe ambayo imepatiwa, hapo kwa boma zao wakiwa wamepatiwa nyasi mingi na chakula kila aina, wamekula na wameshiba ya kwamba saa hata wameshindwa kusimama wakiwa wamelala.

Tunaoona hapo ni ganda la ndizi na ganda la ndizi imekatwa kwa shamba imetolewa sahii iko hapo nje, halafu kuna pande ambayo ni rangi la njano, na pande hiyo ingine iko na rangi ya kijani, sasa imekatwa kwa shamba na inapelekwa kwa soko.

Hapo sasa kuna mkulima mmoja ambaye amefika shamba akiwa anamkamua ng'ombe kwa mkono yake akiwa anaeka mtungi sasa huyu mtu ambaye anamkamua ng'ombe yake.

Hapo ni shamba, shamba hii inamea ndizi. Hiyo ndizi imewekwa tu sasa alafu anasubiri imee. Imetengenezwa nzuri zaidi, imewekwa line vizuri, anakunywa maji vizuri, sasa ni wakati wake wa kumea. Na hii ni ndizi.

Sasa hapo kuna mfugaji ambaye huwa anachukua sumu ya kuua wadudu sasa akiosha ng'ombe yake ikiwa inaua hizo madudu ambayo huwa inasumbua ng'ombe na ugonjwa inamletea sasa inamaliza.

Sasa hapa ni soko na soko hii sasa kuna aina nyingi za matunda, sasa hapo kuna maganda ya ndizi imewekwa juu zaidi, kuna ganda moja hapo ambaye inakaa rangi la kijani.

Sasa hapa kuna mkulima ambaye huwa ama wakulima wengi ambapo wanalima ndizi hapo kwa shamba. Wanalima ndizi yao sasa ili ndizi ime wapate manufaa yake nzuri.

Sasa hapa kuna wafugaji ambao huwa wanafuga ama wanaosha ng'ombe wanaoshea ng'ombe uchafu na wanatoa uchafu hiyo ng'ombe ili huwa zikuwe safi wanyama na wao wapate afya nzuri.

Tunaoona hapa ni kutengeneza ama kuganda ama kupandua yaani mahindi, ambao wanasaga wakikausha, inakaushwanga wakiweka mahali, huwa jua ikipiga inakauka vizuri halafu yenyewe inakuwa sawa.

Hapo sasa kuna ng'ombe ambao inakaula nyasi na pengine kuna maziwa. Alafu kuna mfereji ambao imewekwa kwa matiti yake ikiwa inakamua maziwa ikiwekwa hiyo dramu ambayo imewekwa chini.

Hapo sasa ni shamba, mashamba hii imewekwa ndizi. Ndizi hii sasa ni ndizi fupifupi ambayo imewekwa tu saizi ni changa, bado haijafika mahali ya kuzaa matunda ya ndizi kubwa zaidi.

Tunaoona hapo ni ganda la ndizi na kuna mkulima ambaye ni mama ambaye huwa anashika hiyo ganda, ya kwama kuna ganda ambaye ni rangi la kijani na liko na matawi ya kijani, hii ni ndizi.

Hii hapo ni ndizi tunayoona ni ndizi ambayo imemea na imefika wakakti wake wa kukata pengine mahindi ni mingi zaidi. Kuna mkono ingine hapa ambayo imezaa ama matunda mingi zaidi na hiyo inakuanga kama kilo mingi zaidi.

Hapo kuna mmama mmoja ambaye huwa anatengeneza maziwa ili zikuwe bora na wauze na watu wengi wakunywe na peleke kwa hizi makampuni .

Ninao ona hapo ni mahindi ambao huwa imewekwa shamba. Mahindi hiyo ikiwa imetoka lakini bado jafika wakati wake. Matawi yake imekua rangi la kijani vizuri zaidi ambao inamaanisha haina ugonjwa yoyote.

Ni kama anasaidia ambaye anasaidia kufanya vitu kama za teknolojia, kutengenezea madawa ama vitu zingine za kutengeneza vitu mingi kama vile dawa ya macho dawa ya kupaka mwili, zozote ambayo ni daktari.

Hii sasa ya hapa ni ng'ombe na ng'ombe hii ikiwa inapatiwa maji na kuwekewa hiyo paipu sasa wanakunywa maji na wako kwa boma yao na huyu mwanamke anafanya kazi kwa hiyo ng'ombe.

Hapo kuna maganda la ndizi ambapo huwa imeletwa kwa soko wakati huo na hua inashukishwa na inapelekwa kwa soko. Kuna jamaa fulani ambaye huwa anabeba hizo maganda akiweka chini, akishukisha kwa gari na rangi lao ni rangi la kijani.

Hii hapo ni ya kutengeneza maziwa ama kutengeneza pia uji. Sasa hapa wakitengeneza wanaleta makaratasi wakiwa wanauzia watu na watu wanakunywa.

Sasa hapo kuna mahindi ambaye huwa inachomwa. Kuna mahindi choma ambaye ni imefungwa mahali ikiwa imechomwa na ziko tayari kuunzwa na hapo ni imekatwa tu shamba na mkulima ametengeza vizuri.

Tunaona hapa ni maziwa ama maji lakini maziwa ambayo wanawekea uchafu inabaki hapo juu na zile ambayo iko sawa inaenda mpaka chini zile ambaye uchafu inabaki kwa hiyo mkeka iko kwa mkono yake.

Hapo kuna ganda la ndizi ambaye huwa ni maganda mengi zaidi ambayo huwa imekatwa kwa shamba imetolewa imeletwa nje ikikusanywa mahali na sasa rangi yao ni rangi la kijani, na kuna zingine ambayo ni mrefu, mrefu ambaye bado hujafika.

Hapo unayo ona, ni mmama ambaye mwanamke mmoja, akiwa amekaa ndani ya shamba yake, shamba hiyo sasa imekuwa rangi la kijani, kuna mahindi na kuna ndengu, ambayo inamea hapo.

Sasa hapo kuna ganda la ndizi, kuna ndizi moja ambaye ametolewa ngozi na ndizi hiyo ni kama ameiva na sasa mwenye ametoa ngozi ako tayari kukula, na huko na kuna mandizi ingine ambaye ziko na rangi la kijani.

Unaona hapo kuna maganda ya ndizi ikiwa huwa imekatwa na shamba imetolewa shamba ikiletwa kwa soko, sasa ganda hilo zote naona wako na rangi za kijani inamaanisa bado hazija bado ziko mbichi.

Hii hapo tunayoona ni ng'ombe ambayo inalishana na teknolojia ya siku hizi ambayo anakamua maziwa yake, anakamua anaeka mfereji, hiyo ndio anakamua anaeka kwa hii halafu inaenda kwa direct , hiyo maziwa inafanywa vizuri sana na inatifa.

Hapo kuna ndizi ya aina mbili, kwanza kuna ndizi ambaye imefika ama imeiva na kuna ingine mbichi. Kuna ingine imeiva kwa juu ya mti na ingine mbichi ambaye, yenye bado haijakomaa vizuri.